Darasani wanafunzi waliovaa mavazi ya kiislamu wanashirikiana kusoma kitabu, huku wengine wakiwa wamekaa kwenye viti nyuma yao. Mazingira ni ya elimu na ushirikiano na ubao weusi unaonekana ukutani.

Mtu mzima na mtoto wameketi pamoja kwenye sofa, wakitumia computer mpakato. Mtoto anaonekana kuuonyesha jambo kwenye computer . Huku mtu mzima akiskiliza au kusaidia. Mandhari ni ya nyumbani na ya upendo.

Hii ni mwonekano wa tovuti ya E-learning platform yenye rangi za zambarau na dhahabu. Kuna picha ya kompyuta ndogo inayoonesha somo, watu wawili wakiwa wanajifunza, na kofia la mahafali juu kama ishara ya elimu. Kulia kuna maandishi yanayoelezea jukwaa hili la masomo mtandaoni pamoja na kitufe cha Get Started .

Kituo cha katikati kuna mchoro wa kompyuta yenye karatasi ya kielektroniki na alama za tiki mbili. Chini yake kumeandikwa online education . Mandhari ni safi na inasisitiza suala la elimu ya mtandaoni.

Mtu anavuta kidole kwenye skrini ya kidijitali yenye maandishi kama e-learning , internet , na webinar , kwenye hexagons ya bluu. Mandhari inaonyesha teknolojia, na mambo ya kujifunzia mtandaoni. Hii ni mfano wa masomo yanayofanyika kupitia njia za kidijitali.

Mwanamke ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato, huku skrini kadhaa za kidijitali zikiwa zimeonekana juu na pembeni yake. Mazingira yanaonyesha sehemu ya mambo ya kazi au kujifunzia yenye teknolojia ya kisasa. Inaonekana anafanya kazi au anasoma vitu mbalimbali kwa wakati mmoja.

Mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi akiandika na kuelezea hesabu ngumu zilizo na alama na formula nyingi za hisabati zenye rangi ya kijani kibichi. Mazingira ni ya darasa au ukumbi wa mihadhara na mwalimu anaonekana kushughulikia somo la hesabu au fisikia.

Mtu ameketi kwenye dawati la ofisi akiwa anashikilia karatasi mkononi karibu na uso huku mwanga wa jua ukiingia kupitia dirisha. Pembeni kuna kompyuta kubwa ya mezani na mazingira yanaonekana ya kisasa tulivu.

Mtu ameketi mezani amevaa headphones na anaangalia kompyuta mpakato, kwenye skrini kuna mwalimu akiandika ubaoni. Pembeni kuna kikombe na daftari. Mandhari inaonyesha somo la mtandaoni au darasa la e-learning .

Kijana mdogo akiwa ameketi nyumbani kwenye meza, huku akitazama kompyuta yake akisoma kupitia njia za kidijitali. Mtoto huyo anasikiza kwa makini.

Mwanamke mmoja aliye keti chini na mbele yake kuna komputa mbili za kazi huku aki fanya ishara za mikono akiongea na wenzake walio kwenye mkutano wa kidijitali uko kwenye komputa.

Msichana mdogo aliyeketi kwenye meza akiwa ameshika kalamu, na akiwa na kitabu juu ya meza, huku akijifunza kupitia kompyuta yake, huku akiwa na uso lenye tabasamu.

Watoto wawili wa kisichana wakiwa darasani wakisoma somo la kidijitali huku wakitabasamu sana. Wameketi kwenye meza na kuna wanafunzi wengine nyuma yao na kando yao. Mbele yao ni kompyuta ndogo ya mkononi wanayoitumia.

Wanafunzi wawili wakiwa darasani huku wakiangalia kompyuta ndogo waliopewa shuleni. Wanatabasamu wakifurahia kusoma hilo somo la kidijitali la kompyuta.

Mwanamke mwenye nywele ndefu na koti jeusi na begi mgongoni akiwa ameshikilia simu yake kubwa ya kidijitali mikononi mwake huku akijivinjari.

Watu wawili wakiwemo ofisini, huku wakitizama kompyuta zao wakisaidiana kufanya kazi zao. Kando kuna wafanyikazi wenzao pia wenye wanatumia hizo kompyuta za kidijitali.

Mama akimfundisha mwanawe kuandika kwenye kitabu. Kwa meza kumejaa vitabu tofauti tofauti na nyuma yao kuna taa ya kumulika na ukuta wenye rangi rembo sana.

Mwanamke mwenye sweta ya chungwa na blauzi nyeupe akiandika kwenye kitabu na kalamu ya chungwa huku akitazama kwenye kompyuta yake ndogo maagizo.

Baba na mama, wote wakitizama kompyuta huku wakiwa na majadiliano ya kuelimisha na binti yao pengine kuhusu kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Mwanamke anafanya kazi kwenye kompyuta ndogo yake jikoni amekaa kwenye kiti cheusi, kuna mimea ya kijani kwenye meza za mbao na oveni iko nyuma yake.

Watoto waliovaa sare ya buluu wakishiriki kompyuta ndogo darasani wanaposoma masomo ya kompyuta. Komyuta ndogo iko juu ya meza kuu ya kahawia.

Watoto wenye sare za samawati na mashati ya kahawia wakiwa wameketi darasani kwa kutumia kompyuta ndogo huku wakifurahia kutumia nafasi ya kidijitali. Wamefurahi kujifunza jinsi ya kutumia kompyuta.

Watoto wakifurahia mchezo wa uhalisia unaoonekana msichana mmoja ameshika kipande chake cha uhalisia unaoonekana kwa mikono miwili karibu na macho na anatabasamu huku meno meupe yakionekana.

Chumba kina vitanda vya juu kwa juu, double decker kimepangwa karibu na dirisha jubwa linaloleta mwanga mwingi. Kila kitanda kimeekewa shuka na taulo safi. Mandhari ni ya nadhifu kama sehemu ya hosteli au bweni.

Chumba kimepangwa na meza za mbao na viti. Kila moja ikiwa na kompyuta . Ukuta una rangi za kuvutia za dwara nyekundu na buluu na dirisha kubwa linaruhusu mwanga mwingi kuingia ndani . Nafasi ni safi na pana ikionyesha mazingira bora ya kujifunzia kompyuta.

Chumba kidogo cha kulala kimepangwa na vitanda viwili vya chuma kila kimoja kikiwa na godoro na shuka. Katikati kuna mkeka wa mistari ya njano na meza ndogo karibu na dirisha iliyoambatana na viti viwili vyeupe vya plastiki. Mwangaza mwingi wa asili unaingia kupitia dirisha na mpangilio ni safi na nadhifu.

Mwanaume yuko mbele ya kompyuta ndani ya darasa la kompyuta, akiwa anawasaidia wanafunzi walioketi nyuma kwenye mashine zao. Kompyuta ziko kwenye meza zilizopangwa mistari na chumba kinaonekana kimejaa vifaa vya teama.

Eneo lenye maktaba ya vitabu vingi, vimepangwa kwenye rafu kuzunguka chumba. Kuna meza na viti kadhaa. Sehemu nyingine ina vitabu vimepangwa mezani na baadhi ya watu wamekaa wakisoma. Dirisha kubwa linaongeza mwanga asilia kwenye chumba na mazingira yanahamasisha kujifunza.

Safu za viti vya bluu zimepangwa kwenye jengo lenye paa la mbao mbele kuna msalaba mkubu ukutani na mimea ya kijani karibu na mimbari. Dirisha kubwa upande wa kulia na kushoto una leta mwanga wa kutosha ndani na mpangilio ni wa kanisa la kisasa.

Darasa lililo na viti na meza. Meza ikiwa ya kirangi kibichi na viti vikiwa vya kahawia. Kuna meza moja ya mwalimu pale mbele yenye rangi ya kahawia na kuna sakafu ya kuandikia mwalimu akifunza wanafunzi.

Chumba cha mapumziko cha hospitali chenye vigae vya rangi sakafuni na viti vyeusi na meza ndogo ya kioo. Pembeni ni mabango yenye picha na taarifa kuhusu huduma za matibabu zinazotolewa.

Chumba kilicho na vitanda viwili vilivyotandikwa blanketi mbili za kijani kibichi na kwa kila kitanda kuna tauli nyeupe. Juu yake kuna neti ya mbu ya kuzuia mbu. Kuna meza na kuna kiti pia cha kuketia.

Darasa lenye viti vya mbao na zina miguu ya chuma nyeusi na meza ya mbao na huko kando kwenye ukuta, kuna rangi ya kijani na kuna kompyuta zimeekezwa huko kwenye ukuta.

Vijana wacheza mpira katika kiwanja kimoja. Vijana hao wamevaa vinyasa na viatu vya spoti. Nyuma ya hicho kiwanja na kando kuna miti na manyumba ya ghorofa.

Wanafunzi wa utibabu waliovalia makoti meupe na barakoa za samawati wamesimama kando ya kitanda cha mgonjwa huku mgonjwa amelala akitizama juu kuna faili kadhaa ju ya mgonjwa.

Darasa kubwa lililojaa wanafunzi wadogo na wakubwa ambao wanasoma somo la kompyuta ya kidijitali. Mwalimu wao amesimama nyuma ya mwanafunzi mmoja akimwelekeza.

Wanafunzi wa kitiba wenye sare nyeupe na nyekundu wakati wa somo la vitendo na sampuli ya mgonjwa wanapofundishwa jinsi ya kuweka, kushughulikia na kutoa matibabu kwa mgonjwa.

Nyumba ya kisayansi iliyo na ukuta mweupe na sakafu nyeupe ,na meza nyingi zilizozingira za kutumika na wanafunzi na meza zingine ziko na sinki ya maji ya kunawia mkono na iko na rangi ya samawati.

Darasa iliyo na sakafu nyekundu ,na meza nyeupe na viti, vyeusi na ukutani pia Kuna rangi nyeupe. chini ya viti kuna chuma ambazo zinaonekana.

Chumba cha kulala na vitanda vitatu vya chuma vyote vina magodoro ya maua na mito, kuna dirisha lililowazi na pazia jeusi. Chumba ni cheupe kwa rangi.

Maabara ya sayansi yenye kabati za mbao za kahawia meza nyeupe ya kuzama na sinki na viti vinne vyeupe vyenye miguu ya chuma na pipa la taka taka la kijani kibichi.

Chumba cha kulala kilicho gawanywa kwa sehemu mbili na kwa hicho chumba ukutani kuna rangi nyeupe na ya machungwa . Kwa kila upande kuna kitanda kimoja ambacho kimetandikwa shuka nyeupe yenye madoadoa.

Chumba cha kulala chenye mapazia ya kahawia na dirisha lililo wazi na vitanda vitatu vya mbao vya gorofa kila kimoja kikitandazwa kwa makini na shuka safi.

Chumba cha kulala safi sana na nadhifu chenye rangi ya kijani ukutani na kitanda cha chuma na mbao. Kitanda kina blanketi ya kahawia na kuna meza wenye maua upande mmoja.

Basi kubwa la shule la manjano limeegeshwa kwenye uwanja mkubwa wenye majengo na miti nyuma yake. Pia kuna magari mengine karibu na hapo. Basi hilo halina watoto.

Nyumba ya kulala ikiwapo na kabati moja la mbaolenye rangi ya kahawia. Sakafu ya hilo nyumba ni ya rangi ya kahawia. Kitanda kimo kimetandikwa blanketi ya rangi ya samawati na juu ya kitanda kuna neti la kuuzia umbu.

Vitanda viwili vya ghorafa vidogo ambavyo vimetengenezwa kutokea chuma, kila kitanda kina godoro na kimetandikwa malazi nyeupe na kwenye dirisha pia kuna kitambaa cheupe kilichofunika dirisha.

Chumba chenye kitanda kidogo chenye blanketi ya kijani na taulo za samawati zilizokunjwa. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe na ukutani kuna kabati la nguo la kahawia.

Hoteli kubwa lenye viti nyekundu na nyeusi na meza nyeupe likiwa limejaa wateja ambao wanakula chakula na wengine huku wanaagiza. Wengine wanakunywa vinywaji katika hilo hoteli.

Chumba chenye vitanda vieusi vya chuma chenye magodoro na shuka za kahawia vilivyo tandazwa vizuri, dirisha limefunguliwa na mapazia meusi ubavuni.

Chumba cha kulala kikona vitanda vitatu vilivyo na taulo juu yake na kila kitanda kikona neti ya kuzuia mbu imefungwa juu yake. Chumba chenyewe ni cha rangi nyeupe kwenye ukuta.

Maktaba iliyojaa vitabu tofauti katika rafu tofauti zilizopangwa vizuri. Mwanamke mwenye kusuka kichwani na nguo nyeupe na barakoa akijaribu kupata kitabu kutoka kwenye rafu moja.

Chumba cha kulala chenye kitanda kimoja cha ghorofa na kwa kila kitanda kina mto juu. Kando ya kitanda kuna meza, na viti viwili vyekundu. Kwenye dirisha kuna mapazia ya kahawia.

Chumba cha hoteli chenye ukuta mweupe na vitanda viwili tofauti vilivyo na vifuniko vya maua na mito nyeupe na sakafu ni ya kahawia na mbao.

Darasa lenye meza nyeupe na viti vya machungwa vyeusi na kijani na kuna madirisha makubwa yenye mapazia mekundu pembeni.

Watoto katika maabara ya kompyuta wanaosoma wana sare ya kijani. Ukuta wa chumba cha kompyuta ni kahawia na kompyuta ni nyeusi.

Darasa lenye viti vyeusi, ukuta mweupe na madawati ya kahawia na dirisha kubwa lililo wazi nyuma, una zuilia la kijani kwenye sakafu.

Uwanja wa shule wenye watoto wanaocheza kwenye uwanja wa mpira wa vikapu. Sakafu ya mpira wa vikapu ni kahawia na nyeupe wakati uwanja uliobaki ni wa kijani na nyasi. Shule iko ghorofa moja na basi la shule ya njano liko kwenye uwanja wa shule.

Chumba chenye vitanda viwili vya kahawia na vya ghorofa vya mbao. Kila kitanda kina ghodoro na blanketi zilizotandazwa kwa uangalifu isipokuwa kitanda kimoja ambacho hakina matandiko.

Chumba cha hoteli na shuka la maua kitandani na taulo ya waridi na sabuni nyeupe podi ya kahawia na dawati na kiti cha kahawia sinki na pipa la kijani kibichi pia.

Darasa lenye madawati ya kahawia na kiti na zulia la kijani kwrnye sakafu kwa ajili ya joto. Kuna ubao mweupe wa kuandikia mbele na ukuta wa darasa ni mweupe.

Darasa la kompyuta lililo na sakafu ya kijivu, dari nyeupe na kompyuta ziko juu ya meza za kahawia. Baadhi ya safu wima katika chumba ni buluu na nyeusi.

Chumba cha kulala kilichopakwa rangi nyeupe na kabati la nguo na vitanda viwili vya ghorofa mbili. Vyote vina blanketi juu yake, vimetandikwa vizuri na vimetengenezwa kwa mbao.

Watoto wengi wa shule wakiwa wameng'ara nguo za shule huku wakisimama kupigwa picha na nyuma yao kuna gari yao ya shule imeandikwa Thika Road Christian School. Watoto hao walikuwa wameenda safari ya shule.

Mvulana mwenye shati la samawati na suruali nyeusi ameketi kwenye kochi nyeupe kwenye maktaba akisoma kitabu, maktaba imejaa vitabu vilivyo pangwa vizuri kwenye rafu na sakafu ya maktaba, ni ya mbao yenye rangi ya kahawia.

Vijana wadogo wa kike na kiume wakiwa wamepanda juu ya milima wengine wameketi jini na wengi wamesimama huku wakitazama mbele wakipikwa picha. Vijana hawa wamekamilisha kupanda huo mlima.

Wanafunzi wakiwa na mwalimu wao katika safari ya uwanjani baada ya kupanda juu ya mlima Longonot. Kuna alama inayoonyesha wapo katika kilele cha huo mlima.

Wavulana na wasichana wakubwa wenye sare nyeusi na nyeupe na vitambulisho mabegani wameketi kwenye nyasi chini ya mti wakati wengine wamesimama na wengine wameinama, kuna gogo la mbao la kahawia na jiwe ndogo kwenye nyasi.

Mwalimu na mtoto mwenye tabasamu wamekaa pamoja mezani. Wanacheza na vifaa vya kujifunzia vya rangi tofauti .Wameonekana kufurahia muda wao na kuna watoto wengine nyuma wakifanya shughuli zao. Mazingira yanaonyesha somo au shughuli ya elimu maaalum darasani.

Wafanyikazi wawili wamevaa sare za kazi za buluu. Wamesimama kwenye karakana au eneo la kiwanda wakitazama na kujadili jambo kwenye skirini ya kifaa. Maboksi na mashine ya kazi zinaonekana nyuma yao. Mazingiria yanaonyesha ushirikiano kazini.

Mwanamke ameketi kwenye maktaba ama kitabu cha maandishi ya nukta, braille mikononi mwake na anaonekana anasoma au kuguza maandishi hayo kwa vidole. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa vitabu na mazingira ni yenye mwangaza wa utulivu. Hii inaonyesha usomaji wa watu wenye ulemavu wa kuona.

Mtoto ameketi mezani, anaongea na mtu mzima ambaye anaonekana kuwa anamsikiliza kwa makini. Mezani kuna karatasi, kalamu na mchoro wa pembe tatu ikiashiria mazingira ya somo au ushauri. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga mwingi na kuna mimea pembeni.

Mtoto mwenye mahitaji maalum mwenye fulana ya njano na miwani akiwa ameshika brashi ya uchoraji kwa mkono mmoja na kuonyesha mkono mwingine uliopakwa rangi za kijani na njano.

Watoto wakiwa darasani wakicheza kwenye sakafu wakiwa wameketi kwenye mikeka. Wanacheza na midoli yenye nambari ya rangi nyingi tofautitofauti.

Watoto wanne wa shule ambao hawana miguu yote miwili na mtu mzima mmoja ambaye hana miguu miwili wakiwa wamevaa miguu ya kubandika ili iwasaidie kutembea.

Watoto wadogo katika darasa la kulelea watoto lilojaa midoli ya rangi na zulia la kijivu. Mwalimu anawafundisha mazoezi fulani akiwa ameketi kwenye sakafu.

Mtu mzima mwenye mahitaji maalum akiwa ameketi chumbani na vitabu vyake kwenye meza akiwa na kalamu ya kuchora na kitabu mkononi, huku akitabasamu. Mtu huyu amevalia shati nyekundu na nyeupe.

Mwalimu darasani akimfundisha mtoto mwenye mahitaji maalum kujifunza kwa kutumia njia ya breli ,wote wawili wanatumia mikono kutambua herufi.

Mwanafunzi mwenye shati ya machungwa akiwa ameketi na mwalimu wake ambaye amevaa nguo ya kijani, wakiwa wanaongea kwa ishara ya mikono, huku wakiangalia kwenye kompyuta lao mezani.

Mwalimu mwenye mahitaji maalum akimfundisha mtoto elimu ya kompyuta mwenye mahitaji maalum kwa kutumia kompyuta ya mkononi huku wote wakitabasamu wakiwa wamevalia mashati meupe.

Mwalimu mwenye kufunza watoto wenye mahitaji maalum akimfunza mvulana mmoja mwenye ameketi kwenye kiti cha magurudumu, jinsi ya kupiga gitaa. Mvulana huyu anaonekana kuwa na furaha sana na nyuma yao kuna msichana anayecheza na midoli.

Wanafunzi wenye mahitaji maalum wameketi kwenye darasa ambalo limejaa vitabu kwa ukuta mmoja. Wanafunzi hao wamezingira meza wakisoma masomo ya kidijitali wakipitia kompyuta moja iliyojuu ya meza.

Mwanafunzi mwenye mahitaji akiwa darasani na mwalimu wake huku akimfunza irabu kwa njia yakupitia kwa mkono maana hawezi kuelewa kupitia kuandika. Kuna kibao kilichoandikwa irabu tofautitofauti na maana yake.

Mwalimu akimsaidia mwanafunzi mmoja mwenye mahitaji maalum akiwa anatumia kompyuta ndogo akimfunza mambo ya kidijitali kupitia hilo kompyuta.

Mwanamke ambaye ako kwenye nyumba yake ameketi na mbele yake kuna kompyuta ndogo anayotumia kuwafunza watoto kidijitali. Mwanamke huyu anatabasamu sana wakati anapoongea pale kwenye ile kompyuta yake.

Katika darasa la kompyuta wameketi kwenye viti vya mbao na meza ya mbao walijifunza kupitia kompyuta hio huku wakiskiliza sauti wakitumia vipaza sauti zao zenye wamevaa masikioni.

Mwalimu mwenye mhitaji maalum amemkumbatia mtoto mwenye mahitaji maalum, wote wanatabasamu kwa furaha, mwalimu ana shati jekundu na sweta la waridi na mtoto ana sweta jeusi.

Baba na mtoto ndani ya nyumba yao wakicheza mchezo kwenye meza. Wote wanafuraha na baba anashati la kijani la jeshi na suruali ya samawati na msichana ana gauni la samawati zenye madoa doa nyeupe.

Mtoto akiwa ameketi chini kwenye sakafu akiwa na karatasi na kalamu akiongea na mama yake akitaka kufundishwa. Anaskiza kwa makini vile mama yake anavyosema.

Mtoto mwenye mahitaji maalum, ameketi akiandika kwenye karatasi juu ya meza ya kahawia. Mtoto amevaa nguo ya manjano na anafurahia kuandika.

Darasa la watu wazima wenye mahitaji maalum wakijifunza kusoma na kuandika. Mwalimu mwenye blauzi nyeusi akimfundisha mwanaume mwenye shati la kijani huku akisikiliza kwa makini.

Walimu waliye darasani akiwa amevaa nguo nyeusi na nyeupe akimfunza mwanafunzi kupitia picha alizozichora kwenye karatasi, mwanafunzi akiangalia hizo picha kwa makini.

Watoto wenye mahitaji maalum darasani na mwalimu wao wakijifunza kupitia ishara. Mwalimu anamfundisha mtoto kuzungumza kwa kutumia ishara za mikono.

Watoto wakicheza darasani na vitu vya kuchezea vya rangi tofauti mwalimu wao pia anavichezea. Wana sesere za buluu, njano, nyekundu, kijani, nyeupe na nyeusi.

Mvulana mdogo akijifunza kupaka rangi kwa kutumia brashi huku mtu mzima akitabasamu. Mvulana anachora kitu cha mbao na rangi ya waridi na nyeupe.

Wavulana wawili wadogo wanacheza kwenye zulia la blue na njano na wana miguu tatu ya urembo kando yao. Kuna bakuli la kijani lenye vinyago vidogo na mpira wa machungwa.

Wanawake wawili kwenye chumba chenye ukuta wa buluu na nyeupe wanacheka, huku wamekaa wakitazama kitu kwenye kompyuta ya mkononi kijivu, mmoja wao akiwa amevalia vichwa za sauti masikioni.

Mwalimu mwenye mahitaji maalum akimfundisha mtoto mwenye mahitaji maalum kwa furaha. Mtoto ameketishwa kwenye kiti cha magurudumu kwa shauku akijifunza jinsi ya kupaka rangi.

Mtoto na mwalimu wamekaa darasani wakicheza na viraka vya rangi ya duara. Juu ya meza nyeupe kuna saa ya rangi na kikombe kilichojaa kalamu kando ya meza.

Watoto wenye mahitaji maalum katika kompyuta wakijifunza juu ya matumizi ya kompyuta na jinsi ya kuitumia katika ulimwengu wa kidigitali kujifunza.

Mtoto asiyeona mwenye maitaji maalum akifundishwa na mwalimu wake kupitia nukta nundu. Mwalimu akimtabasamu mtoto uku akielekeza mikono yake kwenye karatasi yenye nukta nundu.

Mwalimu mwenye vazi la rangi ya kahawia akimfundisha mtoto mwenye mahitaji maalum kwa lugha ya ishara. Mezani kuna kitabu cha kahawia na wanatazamana.

Mtoto mwenye mahitaji maalum na ubao wa kujifuza alphabeti za rangi zote. Mtoto anamiwani ya kusomea, tishati ya njano na amekaa kwenye kiti cha njano.

Mwalimu mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasni akifundisha wanafunzi. Darasa lina meza la kijivu na viti vyeupe.

Mvulana ameketi kwenye kiti cha magurudumu darasani na mwalimu akizungumuza naye huku akitabasamu. Kuna penseli tatu kwenye meza na kitabu kilichofunguliwa na mwalimu ameshika kalamu.

Mtoto mwenye mahitaji maalum darasani akivaa kifaa cha kusaidia kusikia kwenye sikio moja ili kurahihisha kuelewa mambo vizuri wakati watu wengine wanazungumza naye.